Mwanamke huenda mzee akipatiwa chanjo na mtu wa huduma za afya. Ndani ya hema ambalo linaonekana kama kituo cha chanjo. Watu wengine pia wanaonekana wameketi wakisuburi au tayari kuchanjwa, wakisisitiza umuhimu wa huduma za afya kwa watu wazima hasa wazee.

Mkono wa mtu mzima, uliounganishwa na vifaa vya kuchukua damu, huku damu, ikikusanya kwenye mfuko maalum. Mtu huyo, anaonekana ameketi kwenye kiti, na anaonyesha mchakato wa uchangiaji damu. Ingawa hatuoni wazi umri wa mchangiaji, kitendo cha kuchangia damu ni muhimu sana katika huduma za afya, kwa watu wazima, ikiwemo wagonjwa, na wa umri mkubwa.

Timu ya madaktari wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Wakifanya kazi kwa umakini katika chumba cha upasuaji ingawa hatuoni wazi umri wa mgonjwa. Mazingira haya yanaweza kuwakilisha huduma za utunzaji wa watu wazima ambapo upasuaji unaweza kuwa muhimu kwa matatizo yanayohusiana umri au magonjwa sugu.

Timu ya wataalamu wa afya wakiwemo madaktari na wauguzi ndani ya chumba cha upasuaji kinachoonekana kuwa cha kisasa na chenye vifaa vya hali ya juu. Ingawa mgonjwa haonekani wazi, uwepo wa timu kubwa na vifaa maalum, unaweza kuashiria utoaji wa huduma za afya, ikiwezakana, kwa watu wazima au wazee.

Mtaalamu wa afya anayeonekana amevaa sare ya kijani na nyeupe pamoja na barakoa, akimpa mtu chanjo au sindano begani. Mtaalamu huyo amesimama mbele ya mtu anayepokea sindano. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chumba labda kliniki au kituo cha chanjo.

Timu ya madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wakiendelea na operesheni ndani ya chumba cha upasuaji. Vifaa vya kisasa vya kimatibabu kama taa za upasuaji na darubini ya upasuaji vinaonekana vikielekezwa kwenye mgonjwa. Mazingira haya ya upasuaji yanaashiria huduma ya hali ya juu inayotolewa kwa wagonjwa ikiwemo wale wazee.

Wanaume wawili ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya kliniki au hospitali. Mwanaume mmoja ambaye anaweza kuwa mtaalam wa afya, au daktari, ameketi na anaonekana akitumia kifaa cha matitabu kinachohitaji umakini mkubwa, labda kwa ajili ya uchunguzi wa macho au kifaa kingine cha uchunguzi. Mwanaume mwingine ambaye anaweza kuwa mgonjwa, amesimama karibu naye na anaonekana akishirikiana katika mchakato huo.

Wafanyikazi wa afya ambao wanaonekana wamevaa glavu na labda vifaa vingine vya kinga wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa amefunikwa na blanketi. Hali hii inaashiria utoaji wa huduma za afya na inaweza kuhusishwa na huduma za watu wazima na wazee.

Mgonjwa mzima anayeonekana kuwa mzee, amelala kitandani hospitalini akiwa amezungukwa na vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo mashini ya kupumua na vifuatiliaji vingine vya ishara muhimu. Muuguzi au mhudumu wa afya amesimama karibu na mgonjwa akimhudumia. Mazingira yanaashiria chumba cha uangalizi maalum au wodi ya wagonjwa mahututi.

Mtu mzima kitandani hopitalini au katika kituo cha huduma huku blanketi nyekundu likiwa limemfunika kuna mtu mwingine anayeweza kuwa mfanyikazi wa afya akimhudumia mgonjwa mazingira haya ni ya kawaida katika huduma za watu wazima na hasa huduma za wazee huduma ya wazee inahusisha utunzaji maalum kwa watu waliozeeka.

Mgonjwa anapokea huduma za kimatibabu hospitalini. Tunaona amefunikwa kwa shuka na mkono wake unadripu, kuashiria anapokea dawa au maji. Pia, kuna vifaa vya ufuatiliaji vilivyowekwa karibu nae vikionyesha uangalizi makini wa hali yake ya afya. Hii inawakilisha huduma muhimu kwa watu wazima hasa wazee.

Tukio la chanjo au matibabu ambapo mtaalamu wa afya anayeonekana amevaa koti jeupe la maabara na barakoa. Anampa mtu chanjo au sindano begani. Mtaalamu huyu amejikunja kuelekea begani mwa mtu huyo na anaonekana akitumia pamba au kifaa kingine kidogo baada ya sindano.

Mwanaume mzima akishughulika na nyaraka huku kundi la watoto na watu wazima likimzunguka, labda wakimsikiliza au kusubiri huduma chini ya mti katika mazingira ya wazi. Hii inaakisi shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji ambapo wataalamu wa afya hufika kwa jamii moja kwa moja.

Gari la kliniki ya simu. Gari hili limepambwa kwa picha zinazoashiria huduma za afya na lina alama ya samawati, inayohusishwa na uhamasishaji wa saratani. Gari hili linaonekana liko katika eneo la wazi, labda likijiandaa au likifanya huduma za uhamasishaji.

Afisa wa afya akiwa amevalia barakoa akitoa huduma za afya kwa jamii. Ikiwezekana katika eneo la vijijini. Mwanamke anayepokea huduma anaonekana kuwa wa kabila la kimaasai. Hii inaonyesha jinsi watu wa huduma za afya wanavyosafiri kuenda maeneo ya mbali na jamii zenye uhitaji kutoa chanjo, uchunguzi wa ugonjwa, elimu ya afya na huduma nyingine muhimu ambazo zinaweza kuwa ngumu kuzipata kutokana na umbali.

Lori nyeupe iliyobadilishwa kuwa kituo cha huduma, ikiwa imesimama katika eneo lenye udongo, labda vijijini au kwenye tukio la jumuia. Kuna mabango mawili ya kijani yaliyoandikwa kwa mabano cooperate bank , upande wa kushoto na kulia wa lori na pia kuna maandishi kwa mabano beyond zero upande wa lori. Hii inaeleza vyema huduma za afya ya jamii na kufikia jamii.

Lori jeupe, lililo badilishwa kuwa kliniki ya rununu. Upande wa lori, umeandikwa, kwa mabano, Beyond Zero Mobile Clinic, na pia nembo ya huduma ya afya. Mlango wa nyuma wa kliniki ya rununu, umefunguliwa, ukionyesha ngazi ndogo, inaowezesha watu kuingia na kutoka. Ndani na karibu na mlango, kuna ballooni za rangi mbalimbali, zikionyesha labda tukio maalum, au kampeni ya uhamasishaji.

Juhudi muhimu za afya ya jamii. Mfanyakazi huyu wa afya ya jamii pamoja na wenzake wanaonekana wakiwa katika kikao au mkutano na wanajamii. Hii inaashiria mikutano ya uhamasishaji, elimu ya afya au kujadili maswala yanayohusu afya katika jamii.

Mfanyakazi wa afya jamii anaonekana amevaa barakoa na fulana yenye nembo inayohusiana na afya akizungumza na kundi la watoto katika mazingira ya jamii hii inaweza kua ni sehemu ya mpango wa afya ya jamii na uhamasishaji.

Mwanamke mzee akiwa amekaa kwenye kiti nje ya nyumba ya kitamaduni, labda kijijini, huku kijana akiwa ameinama kumhudumia au kumpa kitu. Kijana huyo anaonekana akimkabidhi kitu, kinachofanana na mkono wa chupa, au kifaa kinachotumika kutoa maziwa au kinywaji. Hii inaashiria huduma ya afya ya jamii au msaada wa kijamii, ambapo wajitoleaji au wataalamu wa afya, wanawafikia watu katika maeneo ya vijijini.

Tunaona kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wameketi nje katika eneo linaonekana kuwa lenye makazi duni au eneo la wazi lenye uchafu na vifuzi vya ujenzi. Nyuma yao kuna majengo yaliyo haribika au yasiyo kamilika. Hali hii ina ashiria mazingira ambayo yanaweza kuwa na changamoto za kiafya.

Mgonjwa akiwa amefungua mdomo wake, huku daktari wa meno au mtaalamu wa usafi wa meno, akishika mdomo wake wazi kwa kutumia vidole vyenye glovu ya samawati. Mtaalamu anatumia kifaa kidogo kinachofanana na brashi ya samawati kwenye meno ya mgonjwa. Hii inaweza kuwa sehemu ya utaratibu wa usafi wa meno.

Mkusanyiko wa vyombo vya matibabu ya meno vilivyotengenezwa kwa chuma vikisisitiza afya ya kinywa cha meno. Vyombo hivi ni muhimu kwa daktari wa meno katika kufanya uchunguzi, matibabu na taratibu mbali mbali za meno kama vile kuvuta jino au kujaza shimo.

Meno ya juu na ya chini huku baadhi ya meno yakiwa na rangi ya njano na madoa. Pia inaonekana kuna matatizo kwenye fizi. Jambo linaloashiria afya duni ya meno na fizi. Hali hii inasisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa na kutembelea daktari wa meno mara kwa mara kwa ajili ya uchunguzi na matibabu.

Kinywa cha mtoto, huku meno ya chini yakiwa wazi. Mikono iliyovaa glovu nyeupe inaonekana ikishikilia mdomo wazi, jambo linaoashiria uchunguzi wa kimatibabu, pengine la daktari wa meno. Hali hii inasisitiza umuhimu wa afya ya meno kwa watoto, ikionyesha umuhimu wa ukaguzi wa mara kwa mara wa meno na usafi bora ili kuzuia matatizo kama vile kuoza kwa meno au matatizo mengi ya fizi.

Mdomo uliofunguliwa ukionyesha meno. Baadhi yakiwa na mapengo au kukosekana kabisa. Meno mengine yanaonekana kuwa na rangi ya njano au dalili za kuoza. Eneo la fizi linaonekana wazi na kuna kitu cheupe kinachoonekana kimefunika mashavu. Labda kitambaa kinachotumika wakati wa matibabu ya meno. Hali hii inaonyesha maswala mbali mbali ya afya ya meno.

Mkono wa mtaalamu wa afya ya meno, ukiwa umevalia glovu ya samawati, ukishika kifaa maalum cha meno ambacho kinaonekana kama kikali, au kiondoa uchafu, juu ya meza iliyojaa zana zingine za meno. Zana hizi, ni muhimu sana katika matibabu na utunzaji wa afya ya meno. Kwani hutumia kufanya uchunguzaji, kusafisha, na kurekebisha matatizo mbalimbali ya meno, na fizi.

Jino kubwa jeupe na lenye afya likisimama karibu na kioo kidogo cha meno ambapo kwa pamoja vinawakilisha umuhimu wa afya ya meno. Jino jeupe na safi linaashiria meno yenye afya na usafi wa kinywa, huku kioo cha meno kikitumika na madaktari wa meno kukagua na kuhakikisha afya ya meno na fizi.

Ulinganisho wa afya ya meno kabla na baada ya matibabu au utunzaji. Katika sehemu ya juu, meno yanaonekana kuwa na madoa au njano, huku sehemu ya chini meno yakiwa meupe na safi zaidi, kuashiria kuboreshwa kwa afya ya kinywa. Ulinganisho huu unaangazia umuhimu wa usafi wa kinywa na meno.

Tabasamu la karibu la mtu likionyesha meno meupe na afya njema. Hii inasisitiza umuhimu wa afya ya meno ambayo inajumuisha kutunza meno na fizi ili kuzuia magonjwa kama vile kuoza kwa meno, ugonjwa wa fizi, na matatizo mengi ya mdomo.

Taswira ya karibu ya mdomo unaoonyesha meno meupe na yenye mpangilio mzuri, ishara ya afya bora ya meno. Meno yaliyotunzwa vizuri yanaashiria umuhimu wa afya ya meno ambayo inajumuisha usafi wa mara kwa mara, matibabu ya kuzuia na kutembelea daktari wa meno.

Tabasamu la mwanaume aliye na pengo mbele ya meno yake, huku akitumia kijiti au dawa ya mswaki ya asili kusafisha meno. Hali hii inaangazia umuhimu wa afya ya meno na mbinu mbalimbali, zinazotumika kuitunza. Licha ya pengo la meno, hii inasisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa iwe kwa kutumia njia za kisasa au za asili.

Wataalamu wawili wa afya ya meno wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga kama vile kofia, barakoa na glavu. Wakimhudumia mgonjwa aliyelala chini kwenye kiti cha meno. Mmoja wao anaonekana akifanya matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa akimsaidia mwenzake. Jambo linalosisitiza umuhimu wa huduma ya kitaaluma na uangalifu katika kudumisha afya bora ya meno.

Mtu akipatiwa matibabu ya meno, ambapo meno yake yanasafishwa au kung'arishwa na daktari wa meno. Mtaalamu huyo, amevaa glavu za samawati na anatumia kifaa maalumu cha meno kufanya kazi hiyo, akilenga kuboresha afya na mwonekano wa meno.

Kinywa chenye meno ambayo yanaonekana kuwa na matataizo makubwa kama vile kuoza, mapengo au kuvunjika. Inaonyesha hali isiyo nzuri ya afya ya meno. Hali hii hutumika kuonyesha athari za kutotunza meno vizuri magonjwa ya fizi au kukosa huduma za kutosha za meno.

Mtu anapiga mswaki meno yake akitumia mswaki wa kisasa wa umeme, jambo linalosisitiza umuhimu wa afya ya meno. Kutunza meno na fizi ni muhimu kwa afya kwa ujumla, kwani matatizo ya kinywa yanaweza kuathiri sehemu nyingine za mwili.

Daktari anachunguza picha ya meno, kwenye kipakatalishi. Picha hizi za kidijitali, ni muhimu sana kwa kugundua matatizo yaliyofichwa kama mashimo makubwa, maambukizi ya fizi, au matatizo ya mizizi ya meno.

Mdomo wa mgonjwa na mkono uliyofunikwa na glovu ya samwati ya daktari wa meno. Akishikilia zana ya kung'olea jino, inaonekana kama matibabu ya kung'oa jino yanaendelea. Meno mengine ya mgonjwa, yanaonekana meupe na yenye afya, ikimaanisha labda jino linalong'olewa lina shida maalum.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa, akiendelea na matibabu ya jino kwa mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Daktari amevaa barakoa, glavu na koti jeupe la hospitali akitumia vifaa maalum vya meno. Mgonjwa ana mdomo wazi akionyesha anaendelea kupokea huduma.

Mfano mzuri wa matibabu ya meno unaoonyesha linganisho la hali ya meno kabla na baada ya matibabu. Katika picha ya juu, meno yanaonyesha pengo au tatizo, ilhali katika picha ya chini yanaonekana yame rekebishwa, yakiwa kamili na yenye afya. Hii inasisitiza umuhimu wa afya ya meno na jinsi matibabu ya kisasa yanaweza kurejesha tabasamu zuri.

Wataalam wawili wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa wakifanya matibabu ya meno. Mmoja ana miwani maalum ya kukuza kuashiria kazi inayoitajika umakini mkubwa. Labda upasuaji wa meno au matibabu mengine. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana nyuma yao.

Daktari wa meno au mtaalum wa afya ya kinywa akiwa amevaa glovu za samawati na ameshikilia picha ya meno. Daktari huyo anaonekana akitumia kifaa kidogo kinachofanana na kalamu kuelekeza sehemu fulani kwenye picha ya meno.

Mikono ya daktari wa meno au mtaalamu wa afya, akiwa amevalia glavu za samawati, inashikilia kifaa kidogo chenye ncha kali ambacho huenda ni cha uchunguzi wa meno. Juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha samawati, kuna vifaa vingine vingi vya meno vilivyopangwa, kama vile mkasi, vibano na vifaa vingine vya uchunguzi na matibabu ya meno. Mandhari yanaonekana kuwa katika chumba cha matibabu ya meno.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi huku daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akitumia kioo maalum kukagua meno na fizi. Hii inasisitiza umuhimu mkubwa wa ukaguzi wa mara kwa mara wa meno na usafi wa kinywa kwa ujumla.

Daktari wa meno, akiwa amevaa barakoa na glovu akimhudumia mngonjwa, akitumia vifaa maalum vya meno kuchunguza au kutibu kinywa cha mngonjwa. Hii inasisitiza umuhimu wa afya ya meno na huduma za kitaalamu za meno.

Seti ya zana za daktari wa meno, zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya blue . Zana hizi, ni muhimu sana kwa afya ya meno, na hutumiwa sana na daktari wa meno, kufanya uchunguzi, matibabu, na taratibu mbalimbali za meno.

Mtu akuchunguzwa, kinywa na meno yake huku vidole vilivyovaa glavu vikishikilia mdomo wazi. Inaonekana kuna pengo au tatizo kwenye jino la mbele likionyesha umuhimu ya afya ya meno. Hii inasisitiza umuhimu wa ukaguzi wa meno mara kwa mara na matibabu ya mapema.

DaKtari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto akifungua mdomo wake. Daktari amevaa glovu nyeupe za upasuaji na miwani akionyesha ueledi na umakini anaonekana akitumia vifaa maalum vya meno ndani ya mdomo wa mgonjwa, huku akitumia kioo kidogo na kifaa kingine cha kushikia meno. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki ya meno.

Mgonjwa akitabasamu akiwa chini ya uangalizi wa daktari wa meno. Mikono ya daktari iliyovalia glavu za samawati inaonekana ikitumia zana za meno ikichunguza au kufanya matibabu. Hii inaonyesha umuhimu wa afya ya meno na jukumu la wataalamu wa meno katika kutoa huduma.

Mkusanyiko wa vifaa muhimu vinavyotumika katika huduma za afya ya meno, tunaona vyombo mbalimbali vya daktari wa meno, kama vile vioo vidogo vya meno, vijiti vyenye ncha kali kwa ajili ya kukagua na kusafisha meno, na vifaa vingine maalum. Pembeni tunaona mswaki ambao ni ishara ya usafi binafsi wa meno.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni wakiwa wamekusanyika karibu na magunia makubwa ya chakula ambayo yanaashiria msaada wa kibinadamu. Haki hii inaweza kuwakilisha shuguli za kukabiliana na na dharura au majanga, ambapo jamii zilizoathirika hupokea msaada muhimu wa chakula.

Gari la zimamoto jekundu lililoko nje, likiwa tayari kwa kuitiwa wito wa dharura na majanga. Mbele ya gari, neno kwa mabano fire , linaonekana kwa herufi kubwa, likionyesha jukumu lake kuu katika kukabiliana na moto.

Watoa wa huduma za dharura wanaonekana kuwa wafanyakazi wa shirika la msalaba mwekundu kutokana na fulana zao nyekundu wakitoa msaada katika eneo lililokumbwa na mafuriko. Maji mengi yamefunika barabara na maeneo ya makazi ikionyesha kiwango cha janga hilo. Watu wanaonekana wakibeba masanduku ya msaada labda yakiwa na chakula, maji au mahitaji mengine.

Gari la kubebea wagonjwa, lina alama ya msalaba mwekundu. Hili ni gari muhimu sana katika huduma za dharura na kukabiliana na majanga. Magari haya hutumika kusafirisha wagonjwa au waliojeruhiwa haraka kutoka eneo la tukio kuenda vituo vya afya au mara nyingi yana vifaa vya kutoa huduma ya kwanza.

Kundi la watu wakiwa wamevaa sare za kazi zenye rangi nyeusi na kofia ngumu za rangi ya njano wamesimama kwenye eneo lenye kifusi kingi kama vile mawe, udongo na labda mabaki ya majengo yaliyobomolewa au kufukiwa. Baadhi yao wanaonekana kushika au kubeba vitu wakionyesha kuwa wanashiriki katika shughuli za uokoaji au uondoaji wa vifusi.

Tukio kubwa la moto, ambapo moto mkali na moshi mwingi unazuka kutoka kwenye majengo au muundo fulani. Rangi nyekundu na ya machungwa ya moto inatawala, ikionyesha ukubwa wa janga. Watu watatu au wanne, waliovalia sare za watu wa huduma za dharura, zinazofanana na zile za shirika la msalaba mwekundu, kutokana na nembo ya msalaba mwekundu, wamesimama mbele ya moto wakiwa wanakabiliana na hali hiyo.

Watu wawili wakimsaidia mtu mmoja kuvuka eneo lililojaa maji mengi ya mafuriko huku maji yakionekana kufika magotini. Nyumba zilizojengwa kwa matofali au udongo zinaonekana nyuma zikiashiria makazi yaliyoathiriwa na mafuriko. Hali hii inaonyesha dharura inayosababishwa na mafuriko ambapo juhudi za uokoaji na msaada wa kibinadamu zinahitajika.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko huku maji yakiwa yametuwama barabarani na kufika urefu wa magoti ya watu. Mtu mmoja anayeonekana amevaa sare za kuzimamoto amesimama katikati ya maji akionyesha uwepo wa huduma za dharura. Nyuma yake kuna pikipiki ya magurudumu tatu yenye bendera ya Kenya ikipita kwenye maji na watu wengine wakiwa wamesimama au wakijaribu kupita.

Jitihada za kukabiliana na mafuriko nchini Kenya chini ya mradi (Kenya flag response) unayeendeshwa na cws inaonekana kuna tanki kubwa la maji nje na choo ikionyesha umuhimu wa kutoa huduma muhimu za maji safi na usafi wakati wa majanga

Tukio la dharura ambapo watu wanavuka eneo lenye maji mengi, huku kukiwa na umati wa watu wengi wakitazama nyuma. Kuna mtu wa huduma wa dharura, anayeonekana kutoka shirika la msalaba mwekundu, akimsaidia mwanamke kuvuka eneo lenye maji. Mwanamke huyu ameshikwa mkono na mtu wa huduma.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamekusanyika karibu na mifuko mikubwa, iliyojaa vifaa au chakula, mbele ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au ofisi ya umma. Hali hii inaashiria oparesheni kutoa misaada ya dharura au majibu ya maafa, ambapo rasilimali zinakusanywa na kusambazwa kwa jamii zilizoadhirika.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakipita kati ya maji mengi ya mafuriki yaliyotuama. Maji haya yana rangi ya kahawia na yanayofika magotini ya watu wengi ikionyesha kiwango kikubwa cha mafuriko. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mpangilio usio rasmi zikionyesha eneo la makaazi ya watu maskini au duni.

Eneo limefurika vibaya. Maji yameenea kila mahali na kufikia magoti ya watu wazima. Watu wengi wanajaribu kupita kwenye maji haya. Wengine, wakiwa wamesimama, wamejikusanya kwa pamoja. Hali hii inaashiria mafuriko makubwa. Eneo linahitaji hatua za haraka za kukabiliana na majanga.

Kundi la watu likiwa limesimama ndani ya maji mengi yaliotwama. Karibu na boti enye injini iliozama nusu. Ikiashiria changa la mafuriko hali hii inaitaji hatua za haraka za kukabiliana na maafaa na kutoa msaada wa dharura.

Tukio kubwa la moto na moshi mkubwa mweusi ukivuka kutoka kwenye jengo. Moto unaonekana kuwa mkali na miale ya moto inaonekana wazi. Kuna watu wengi barabarani, wengi wakiwa wamekusanyika na wengine wakitembea kwa haraka ikionyesha hali ya sinyofahamu au hofu.

Kundi la wati, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi angavu zinazoonekana kama za usalama na baadhi wakiwa wamevaa kofia ngumu. Hali hii inaashiria kua wanaweza wanashiriki katika shughuli zinazohusiana na majanga au dharura.

Eneo la tukio ambapo timu ya kukambiliana na dharura ipo kazini. Tunaona gari kubwa la zimamoto lenye rangi nyekundu likiwa limeegeshwa, likiashiria uwepo wa huduma za uwokoaji .Wazimamoto kadhaa wakiwa wamevalia sare zao za kujikinga na kofia ngumu za njano. Wanaonekana wakishiriki katika shughuli fulani, labda wakijiandaa au kutekeleza majukumu yao.

Kundi la watu wakichimba mtaro mkubwa. Pengine kwa usimamizi wa majitaka au mifereji katika eneo linaloonekana kuwa na makazi duni. Shughuli hii ni muhimu kwa afya ya mazingira kwani unasaidia kuzuia mafuriko, kuondoa maji machafu na kupunguza magonjwa yanayosababishwa na mazingira machafu.

Mandhari ya milima mikubwa yenye misitu minene, na bonde la kijani kibichi katikati. Chini ya anga la samawati, lililotawaliwa na mawingu meupe. Hii inaakisi mazingira safi yenye afya, ambapo hewa ni safi na rasilimali asilia, zimehifadhiwa vizuri. Uwepo wa misitu mingi na maeneo ya kijani kibichi unachangia pakubwa katika afya ya mazingira.

Mkono wa mtu ukimimina sabuni ya maji kutoka kwenye chupa kwenye kiganja cha mkono huku sinki ina bomba la maji vikiwa chini. Kitendo hiki kinaangazia umuhimu wa usafi wa mikono ambayo ni kipengele muhimu cha afya ya mazingira.

Jengo lililobomoka kabisa, likiwa limegeuka kuwa vifusi na kuacha magofu makubwa. Magari mawili kijivu na nyeusi, yameharibika vibaya na yamefunikwa na vifusi. Eneo hili linaonyesha adhari mbaya za maafa, labda tetemeko la ardhi au janga jingine la asili, ambalo limeharibu miundo mbinu na kusababisha hatari kwa afya ya mazingira.

Mtoto mdogo akijaribu kunywa maji kutoka kwenye bomba. Maji yanatiririka kwa kasi na mtoto anaonekana akitumia mikono yake kukusanya maji hayo. Mazingira yanaonekana nyuma ni kame labda eneo lenye ukame likionyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi. Hii inasisitiza umuhimu wa afya ya mazingira hasa upatikanaji wa maji salama na safi.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa na glavuwakishiriki katika shughuli ya usafishaji ya mazingira. Wanaonekana wakiota takataka kutoka eneo lenye mimea michache na udongo. Wakijaribu kuboresha afya ya mazingira. Uwepo wa takataka kama vile mifuko ya plastiki unaashiria uchafuzi wa mazingira ambao unaweza kuadhiri afya ya jamii na mfumo ikolojia.

Mtu huyu anawezakua anafanya kazi za kusafisha, kupanda, au kutunaz mazingira. Mavazi anayoyavaa, ikiwemo glovu nyekundu na nguo za blue , zenye mistari ya kung'aa, zinaashiria tahadhari na usalama kazini. Jambo muhimu kwa afya yake mwenyewe, na kwa ajili ya mazingira.

Eneo kubwa lililojaa takataka kukiwa na miti michache iliyokauka ikionyesha wazi uharibifu mkubwa wa mazingira. Kuwepo kwa takataka nyingi hivi kunahatarisha afya ya jamii kwani huwezakua chanzo cha magonjwa mbalimbali kama kipindupindu na malaria. Kutokana na kuzaliana kwa wadudu waharibifu na uchafukizi wa vyanzo vya maji na hewa kwa hivyo kuathiri moja kwa moja afya ya mazingira.

Darubini ndogo ya maabara, ikiwa imewekwa juu ya meza nyeupe pengine ndani ya maabara au kituo cha afya, uwepo wa darubini kama hii ni muhimu sana katika vituo vya afya na miundo mbinu ya huduma za afya kwani inatumika kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli mbalimbali.

Chumba cha upasuaji chenye vifaa vya kisasa. Wataalamu wa afya wamevaa sare maalum za upasuaji na wanafanya kazi chini ya uangalizi wa teknolojia na skrini ya kufuatilia. Hii inawakilisha moja kwa moja miundombinu muhimu ya huduma za afya, ambayo ni muhimu sana katika kutoa matibabu ya hali ya juu na kuokoa maisha.

Jengo la kisasa ambalo linaonekana kuwa kituo cha afya, likiwa na ishara iliyoandikwa kituo cha ajali na dharura. Pia kuna gari la wagonjwa aina ya Nissan, likiwa limeegeshwa mbele ya jengo na watu kadhaa wamesimama karibu. Picha hii inaeleza vyema miundo mbinu na vifaa vya afya.

Ladha ya dharura au shughuli za usiku kutokana na mwanga mwekundu na mazingara ya giza. Hii inaweza kutumika kuonyesha jinsi vituo vya afya vinavyofanya kazi masaa ishirini na nne usiku na jinsi miundo mbinu inavyosaidia katika dharura.

Kiti cha magurudumu na kitanda cha wagonjwa, ambavyo ni sehemu muhimu za vifaa vya matibabu. Vifaa hivi ni muhimu sana katika kutoa huduma za afya, na kuwasaidia wagonjwa wenye mahitaji maalum, au wale wanaopata nafuu.

Kifaa kinachotumika katika tasmia ya matibabu, hasa katika idara ya meno kinachojulikana kama, kwa mabano Panaromic X-ray machine . Kifaa hiki ni muhimu sana kwa wataalamu wa meno kwani huwasaidia kupata picha kamili ya taya zote mbili, meno yote na miundo mengine iliyo jirani kama vile sinasi na viungo vya taya. Kutokana na mtazamo wa vifaa na ugavi wa kimatibabu, mashine hii ni mfano ya teknolojia ya kisasa.

Kifaa cha kusaidia kusikia cha aina ya kwa mabano behind the ear pamoja na vifaa vya ziada vikiwa ndani ya boxsi na kisha kufunguliwa. Kifaa hiki ni muhimu katika nyanja za vifaa tiba kikitoa msaada mkubwa kwa watu wenye matatizo ya kusikia kuwaruhusu kushiriki kikamilifu katika mawasiliano na shughuli za kijamii.

Wodi ya watoto wachanga ambapo kuna kifaa muhimu cha matibabu, kinacho julikana kama kitamizi. Hii ni mashine maalum inayo tumika kuweka watoto wachanga hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati wao au walio zaliwa na uzito mdongo.

Chumba cha hospitali au kliniki chenye vifaa tiba muhimu. Kifaa kinachoonekana wazi ni mfumo wa kutoa majimaji mwilini kinachoning'inia kwenye stedi maalum. Kuashiria matumizi ya vifaa hivi muhimu kwa ajili ya matibabu na kuongeza maji au dawa mwilini.

Vifaa viwili muhimu vya matibabu. Kigongo kimoja kilichosimama wima na kitembezi ya kutembelea iliyoekwa chini yake. Kigongo kina mpini ya mbao au plastiki ya rangi ya kahawia juu na mwili wake ni wa metali ya fedha. Kitembezi pia ni cha metali ya fedha kikiwa na mipini ya mipira mweusi kwa ajili ya kushikilia.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu, cha aina ya mkono, kikiwa na kifaa chenyewe na picha ya kifurushi chake. Kifaa hiki ni muhimu sana katika vifaa vya matibabu, hasa katika mazingira ya sasa ya afya. Uwepo wa vifaa kama hivi, iwe nyumbani au katika vito vya afya hapa Kenya unasaidia sana katika ufuatiliaji wa shinikizo la damu.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kidijitali. Kifaa hicho ni cheupe na kina skreeni yenye taa, ikionyesha namba. Pia kuna kiashiria cha rangi kijani, njano, nyekundu kinachoashiria viwango vya shinikizo la damu. Nyuma ya kifaa hicho, kuna mkono wa kupimia uliofungwa ambao huvaliwa kwenye mkono wakati wa kupima.

Kitamizi ya kisasa ya watoto wachanga. Kifaa muhimu sana katika hospitali na vituo vya afya .Kifaa hiki ni sehemu ya vifaa na vifaa vya matibabu, vinavyohitajika kutoa huduma, muhimu za afya..Kitamizi hutumika kueka watoto wachanga ,hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati wao na wenye uzito mdogo.

Kifaa cha kisasa cha matibabu, kinachofanana na mashine ya kuchunguza damu au sampuli nyingine za kimaabara. Kina skrini kubwa ya kidijitali inayoonyesha data na kimeunganishwa na kifaa cha kusoma misimbo ya barua. Sampuli zinazotambulika zimewekwa juu ya kaunta nyeupe yenye uso laini wa nyuso nyeusi, inayolekea kwenye maabara au hospitali

Kifaa cha matibabu kinachofanana na mashine ya kufuatilia hali ya mgonjwa au kipumulio. Kutokana na skrini inayoonyesha grafu na namba mbali mbali pamoja na nyaya na vifaa vingine vilivyo unganishwa. Uweo wa vifaa hivi muhimu ya kumatibabu huashiria mazingira ya kituo cha afya au hospitali.

Bango la uhamasishaji wa afya ya akili kutoka wizara ya afya likisisitiza umuhimu wa kuanzisha mazungumzo ya kawaida kuhusu afya ya akili. Inaonyesha kijana akiwa ameshika kichwa chake, ishara inayoashiria mawazo mengi au mafadhahiko. Juu yake, kuna mchoro unaowakilisha mawazo yaliochanganyikiwa kauli mbiu kwa mabano It's Time To Normalize Mental Health Conversations . Inahimiza kuondoa unyanyapaa unaohusiana na matatizo ya afya ya akili na kutoa nafasi ya watu kuzungumzia hisia.

Mwanaume mweusi akiwa ameshika kichwa chake na kuonekana mwenye huzuni au mawazo mengi, akiashiria hali ya afya ya akili. Uso wake uliofichwa na mkono wake na mwili wake uliyoinama, unaweza kuakilisha hisia za mafadhaiko, wasiwasi au uchovu wa akili. Hii inakumbusha umuhimu wa kuzungumzia na kushugulikia maswala ya afya ya akili.

Mtu akificha uso wake kwa mikono yake ishara inayoashiria hisia kali kama huzuni, mkazo au wasiwasi mkubwa. Rangi ya kijivu inayokolea inasisitiza hali ya unyonge utupu au upweke. Hali hii inaweza kuwakilisha matatizo ya afya ya akili kama vile mafadhaiko au wasiwasi na inatoa ujumbe muhimu kuhusu umuhimu wa kutambua na kushughulikia masuala haya kwa umakini na huruma.

Bango la matangazo au tangazo la uma linalo uso wa kili, linaonyesha mwanaume aliye na mashine. Akiishika kichocheo kwa mkono, anaonyesha ishara ya uzuni au mfazaipo. Juu yake kuna maneno makubwa yaliyo kwenye mabano. Hii inaashiria kuwa tukio au kampeni fulani ya uso wa kili inakaribia kufanyika.

Kifungashio cha dawa ya kisasa chenye ujazo wa milimita mia moja. Dawa hii imeandikwa kwa mabano for IV use only ikimaanisha kuwa inatumiwa kwa njia ya mshipa, jambo linaloonyesha matumizi yake katika mazingira ya kitabibu, na chini ya uangalizi ya wataalamu.

Chanjo ya kifua kikuu ikiwa imeshikiliwa na mkono uliovaa glovu ya kijani huku sindano ikiwa karibu, hii inaakisi maendeleo ya kisasa katika tiba ambapo sayansi na teknolojia zimetumika kutengeneza kinga didhi ya magonjwa hatari kama kifua kikuu.

Chupa ya virutubisho vya Jamieson vya Calcium Magnisium ikisisitiza mchango wake katika kujenga mifupa imara na kuzuia osteoporosis . Katika muktadha wa tiba ya kisasa virutubisho hivyo ni muhimu kwani vinasaidia kukabiliana na upungufu wa madini haya muhimu ambayo mara nyingi huathiri afya ya mifupa.

Sanduku la dawa ambayo ni mfano ya dawa za kisasa zinazotumika kutibu maumivu na homa. Dawa hizi ni matokea ya maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta ya afya zikiwakilisha uwezo wa dawa za kisasa kutoa suluhisho kwa matatizo mbali mbali ya kiafya.

Kifurushi cha dawa kinachojulikana kama panadol extra . Hii ni mfano mzuri wa madawa ya kisasa yanayowasilishwa kwa watumiaji. Inajulikana sana duniani kote kwa ajili ya kutuliza maumivu. Hii inaashiria mbinu za kisasa za masoko na uwekaji chapa katika sekta ya madawa.

Chupa ya dawa ambayo ni maarufu ya kupunguza maumivu na homa. Chupa ni nyekundu na yenye lebo nyeupe na maandishi meusi na meupe. Juu ya chupa kuna kifunikio, inaashiria kuwa huweza kufunguliwa kirahisi na watoto jambo muhimu katika usalama wa dawa za kisasa.

Bidhaa ya dawa, ikiwa katika kifungashio chake na chupa ya maji ya sindano. Hii inawakilisha dawa ya kisasa inayotumiwa kwa njia ya mishipa ikionyesha maendeleo makubwa katika tasnia ya dawa. Uwepo wa dawa hii unaashiria uwezo wa sekta ya matibabu kutoa suluhisho la haraka lenye ufanisi na udhabiti.

Kifurushi cha dawa, kikiwa kimesimama na kimefwatana na pakiti moja ya vidonge vilivyo ndani. Kifurushi kina mandishi yanayo onyesha faida za dawa, hiyo kama vile huondoa maumivu, upunguza homa na nirahisi kumeza. Maathari ya nyuma yana mandishi yanayo fanana na nembo ya kampuni ya dawa.

Mwanamke anayeweza kuwa mama akimshika mtoto mchanga mikononi mwake huku mwanamke mwingine akionekana akimhudumia mtoto huyo. Hali hii inaweza kuwakilisha matibabu au uangalizi wa kiafya wa mtoto mchanga jambo ambalo ni muhimu katika kuhakikisha afya na ustawi wa wagonjwa wachanga.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kama muuguzi anaonekana akimpatia sindano mgonjwa. Muuguzi amevaa sare ya samawati na barakoa nyeupe akionyesha utaaluma na umakini katika kazi yake. Mgonjwa ameketi mgongo wake ukiwa umeguezwa kidogo na mkono wake umewekwa tayari kupokea sindano. Yeye pia amevaa barakoa akifuata itifaki za afya. Utaratibu huu unaonekana kuwa sehemu ya matibabu au chanjo.

Mtoto mdogo akipokea dawa ya kumeza au chanjo kutoka kwa mkono wa mtu mzima labda mtaalamu wa afya au mzazi. Jambo linaloashiria utaratibu wa matibabu au kinga. Mtoto huyo anaonekana akitazama juu akitayarishwa kupokea dawa. Hii inaonyesha umuhimu wa taratibu za matibabu na kinga hasa kwa watoto wadogo.

Mtaalamu wa afya labda daktari au mwuguzi akimpatia matibabu mtoto mchanga ambaye ameshikiliwa kwa upole na mzazi au mlezi. Tukio hili linaashiria utaratibu muhimu wa matibabu unaohusisha wagonjwa hasa watoto wadogo.

Mazingira ya hospitali au kiliniki. Ambapo mwanamke amembeba mtoto mdogo na wote wawili wamevaa barakoa. Kuashiria umuhimu wa afya na usalama hasaa katika mazingira ya matibabu. Daktari au mfanyakazi wa afya amesimama karibu naye pia amevaa barakoa na nguo nyeupe akionyesha utaalamu wa matibabu. Upande wa kushoto mtu mwingine anaonekana akifanya kazi mezani labda akihudumia nyaraka au akihudumia wagonjwa.

Shughuli ya matibabu au chanjo kwa watoto ambapo mtoto mdogo anaonekana akipokea kitu kutoka kwa mtaalamu wa afya labda akipewa dawa au chanjo ya mdomo. Mama au mlezi wa mtoto ameketi karibu naye akimuunga mkono huku watu wengi wakiwa wamekusanyika nyuma, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa afya ya uma.

Mtoto mchanga amelala kwa amani kitandani hospitalini akiwa amefunikwa na blanketi jeupe. Kichwani amevaa kofia ndogo ya ua ridi ikimpa joto na kumfanya aonekane mzuri. Mkono wa mtu mzima labda mzazi au muuguzi unaonekana ukimshika mtoto kwa upole kuashiria uangalizi na upendo. Mtu huyu mzima amevaa nguo zinazofanana na zile za hospitali na kofia ya samawati ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya kitiba.

Mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa daktari au muuguzi akiandaa sindano labda kwa ajili ya chanjo au dawa. Amevaa barakoa anaonekana makini na mtaalamu katika kazi yake. Katika muktadha wa watoto hii inawakilisha huduma muhimu za afya kwa watoto kama vile chanjo ambazo hulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Watoto wawili wakiwa wamevaa barakoa wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani. Mtoto mmoja anaonekana akimwaga sabuni au kiowevu kingine cha kunawa mikono akifuata maelekezo ya usafi. Katika muktadha wa watoto hii inasisitiza umuhimu wa kufundisha watoto usafi binafsi hasa kunawa mikono kama njia muhimu ya kuzuia maambukizi na magonjwa.

Mtoto mchanga sana amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali kinachowezakua kifungio cha watoto wachanga au kitanda cha uangalizi maalum. Anaonekana kuwa na vifaa kadhaa vya kimatibabu vilivyounganishwa naye akionyesha kuwa anapokea uangalizi wa kina. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali na kuna vifaa vingine vya matibabu vinavyoonekana karibu.

Wodi ya watoto au kitengo cha watoto wachanga hospitalini ikionyesha mazingira yanayohusiana na huduma za watoto. Tunaona vitanda vidogo vinavyofana na vile vya watoto wachanga au watoto wadogo vikiashiria utoaji wa huduma wa wagonjwa wa umri ndogo . Kuna vifaa vya matibabu vinavoonekana kama vile mashine ya kufuatilia afya.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi akiongea na kikundi cha watoto wadogo. Watoto wameketi chini, wanamwangalia na kumskiza kwa makini. Wanaonekana wako nje, mbele ya ukuta wa nyumba uliojengwa kwa matofali ya udongo, na mlango wa zamani wa samawati. Mazingira yanaashiria kuwa hii inawezakuwa katika jamii ya vijiji au eneo lenye mahitaji maalum.

Mlono wa mtaalamu wa afya ukimpa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni huku akiwa ameshikiliwa na mzazi au mlezi. Hali hii inawakilisha moja kwa moja huduma muhimu ya watoto hasa chanjo ambayo ni muhimu sana kwa afya na ukuaji kwa watoto wadogo.

Umuhimu wa afya na usafi kwa watoto hasa katika kulinda dhidi ya magonjwa ,tunaona mtoto akiosha mikono kwenye kituo maalum kutokana na umri wao mdogo watoto kama hawa tunawaona kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa.

Kundi la watu, wakiwemo wanawake na watoto katika mazingira ya wazi, labda kijijini au eneo ya kliniki. Mwanamke mmoja anaonekana akimshika mtoto, na kuna uwezekano mkubwa akimhudumia kwa namna fulani. Labda akichunguza au kutoa huduma za matibabu. Mazingira haya yanaashiria juhudi za kutoa huduma za afya ya watoto.

Binti mdogo anapokea huduma muhimu ya chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya hii inaonyesha umuhimu wa kumlinda mtoto dhidi ya magonjwa hatari ,chanjo ni silaha muhimu katika eneo ya afya ya watoto inasaidia kujenga kinga ya mwili wa watoto na kuzuia maambukizi mbalimbali.

Taswira ya huduma za afya kwa watoto wachanga na wadogo; ikionyesha umuhimu wa huduma za utibabu wa watoto katika jamii ambapo wazazi huleta watoto wao kwa matibabu au uangalizi wa afya. Inaanza pia kuashiria changamoto au mahitaji ya huduma za afya kwa watoto katika maeneo fulani.

Umuhimu wa usafi wa afya ya umma ambaye mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari anamsaidia mwanafunzi kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono. Kituo hiki kinaonekana kuwa na tanki la maji na sabuni likiwa limewekwa nje pengine katika eneo la shule au umma. Wanafunzi wengine wanaonekana wakingoja ikionyesha utaratibu wa kunawa mikono kwa sehemu ya hatua ya kujikinga magonjwa.

Mkono wa mtu ukiwa na sabuni nyeupe ukinawa chini ya bomba la maji. Maji yakianguka kwenye ndoo. Kitendo hiki kinaashiria umuhimu wa usafi wa mikono ambayo ni msingi wa afya ya umma na usafi. Kuosha mikono kwa sabuni na maji safi husaidia kuzuia kuenea kwa magonjwa na bakteria.

Mwanamke aliyavaa barakoa akijaza maji kwenye chombo kikubwa cha manjano kutoka bomba la nje, huku akitumia simu yake. Bomba lingine linaonekana kando yake na kwa nyuma kuna dirisha lenye mwanaume anaonekana amevaa barakoa pia.

Mwanamke akishika goti lake, akionyesha ishara za maumivu au jeraha, huku mwanaume akionekana akimsaidia au kuchunguza. Hali hii inaangukia moja kwa moja chini ya taaluma ya tiba ya michezo ambayo inahusika na kuzuia, kutambua, kutibu na kurekebisha majeraha yanayohusiana na michezo na mazoezi.

Seti kamili ya vifaa vya kujikinga vinavyotumika katika michezo vikiwemo kofia ngumu, pedi za magoti na pedi za viwiko. Vifaa hivi ni muhimu sana katika kuzuia majeraha makubwa kama vile mifupa iliyovunjika, michubuko na majeraha ya kichwa yanayoweza kutokea wakati wa kushiriki katika michezo.

Bondia akipigwa ngumi usoni, wakati wa pambano akionyesha ukali na hatari za mchezo wa dondi. Tukio hili linaashiria jinsi wanariadha wanavyoweza kukumbana na majeraha makubwa, yakisisitiza umuhimu wa tiba ya michezo.

Kigundo cha mguu kilichovimba na chenye madoa ya rangi ya zambarau na samawati kuashiria jeraha kubwa la misuli au kuteguka. Hali hii ni ya kawaida katika michezo na inahitaji matibabu ya haraka na sahihi, jambo ambalo linaangukia chini ya taaluma ya tiba ya michezo.

Mwanariadha akiwa ameketi chini kwenye uwanja wa riadha akionekana akipitia maumivu au uchovu mkubwa huku kichwa chake kikiwa kimeinama nyuma. Hali hii inasisitiza umuhimu wa tiba ya michezo katika kukabiliana na majeraha yanayotokea wakati wa mazoezi au mashindano.

Mikono miwili ya mtu mzima inayoonekana kuwa ya mzee ikiwa imewekwa mbele. Mikono hiyo inaonekana kuwa na mikunjo mingi ya ngozi. Mishipa iliyotokeza na viungo vilivyo kauka au vilivyopinda ambavyo vinaweza kuashiria maumivu ya viungo au hali nyingine zinazohusiana na umri au matatizo mabaya ya viungo.

Mwanamichezo, pengine bondia au mpiganaji wa aina fulani, akiwa amevaa vifaa vya kujikinga mkononi, huku ngumi yake moja ikiwa imefungwa kitambaa au kamba maalum. Anaonekana akiwa na misuli mikubwa na uso wake unaonyesha umakini na utayari. Nyuma yake, kuna umati wa watu waliokusanyika wakitazama tukio hilo, jambo linaloashiria kuwa ni mapambano au onyesho la michezo.

Uzito tofauti, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la mazoezi. Vifaa vinavyotumika sana katika mazoezi ya nguvu, kuongeza uwezo wa moyo, na mapafu, na kuboresha utendaji wa mwili kwa ujumla. Hali hii inaweza kuhusishwa na, tiba ya michezo. Kwa sababu, vifaa hivi hutumika katika mazoezi ambayo husaidia kuzuia majeraha, kuboresha utendaji wa ridhaa, na kusaidia katika urekebishaji, baada ya majeraha.

Mashine ya mazoezi ya uzito ambayo ni muhumu sana katika mazoezi na tiba ya michezo. Mashine hizi hutumiwa na wanariadha na watu wanaofanya mazoezi kwa ajili ya misuli, kuongeza nguvu na kuboresha utendaji wao wa kimwili. Katika muktadha wa tiba ya michezo vifaa kama hivi hutumiwa pia katika programu za ukarabati wa majeraha kuwasaidia wanariadha kurudi kwenye hali yao ya kawaida baada ya kuumia.

Mguu uliofura na kuonekana na jeraha, hasa sehemu ya kifungo cha mguu. Sehemu hiyo imefura kwa kiasi kikubwa. Na pia kuna mabadiliko ya rangi. kuashiria uwepo wa michibuko au kuvuja damu chini ya ngozi. Hali hii inawezakuwa matokeo ya kupinduka, au kujeruhiwa wakati wa shughuli za kimwili au michezo.

Vifaa vya mchezo wa kuteleza kweye theluji vilivyotandazwa kwenye sakafu ya mbao. Vifaa hivyo ni pamoja na ubao mweupe wa kuteleza, viatu maalum vya kuteleza vilivyo fungwa kwenye ubao na vingine viwili vikiwa vimetenganishwa. Pia kuna kofia nyekundu ya chuma na glavu za rangi ya samawati na nyekundu. Vifaa hivi vyote, vinatayarishwa kwa ajili ya mchezo.

Mimea yenye majani mengi ambayo inaweza kua chanzo muhimu cha dawa asilia .Katika tamaduni nyingi mimea kama hii imetumika kwa vizazi vingi kutibu magonjwa mbali mbali. Ikionyesha umuhimu wa dawa za jadi ,katika afya ya jamii. Maarifa haya ya mimea na matumizi yake ya kimatibabu mara mingi huridhishwa kutoka kizazi kimoja Hadi kingine .

Msitu mnene au mkusanyiko wa mimea ambayo mara nyingi huwakilisha chanzo cha dawa jadi. Katika tamaduni nyingi, mimea hii imetumika kwa Karne nyingi kutibu magonjwa mbali mbali ikitegemea maarifa yaliyorithiwa kutoka vizazi Hadi vizazi.

Mimea na nyasi zilizotawanyika, zikijumuisha mimea tofauti, ambayo inaweza kuwa na matumizi katika dawa za jadi. Katika tamaduni nyingi, maeneo kama haya, yenye mimea asilia yametumika kama vianzo vya malighafi, kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Bustani iliyojaa mimea mbalimbali ikiashiria uhifadhi na utumizi ya mimea mbalimbali katika tiba asilia. Baadhi ya mimea ina majani ya rangi ya zambarau na mengine yenye rangi ya kijani kibichi na hii inaonyesha utofauti wa spishi za mimea ambazo zinaweza tumiwa kwa vizazi vingi kutibu magonjwa mbalimbali na kuboresha afya.

Mti mdogo wenye majani mabichi uliopandwa katika mazingira yanayonekana kama bustani au eneo la nyumbani huku nyuma kukiwa na jengo la kitamaduni. Mti huu unaweza kuwa ni mojawapo wa mimea muhimu inayotumika katika tiba asilia. Mimea mingi ya asili hutumika kutengeneza dawa za asili zinazotibu magonjwa mbalimbali kuanzia mafua rahisi hadi magonjwa sugu.

Majani mapana na ya kijani kibichi yanayofanana na umbo wa moyo. Katika tiba asilia mimea kama hii mara nyingi hutumika kwa madhumuni mbalimbali. Kwa mfano majani yake yanaweza kutavunwa, kutegenzwa juisi au kuchemshwa.

Mmea ambao unatumia kwa visasi na visasi katika tiba asili. Majani yake marefu yanasiri ya jeli inayotuliza na kuponya. Katika tamaduni nyingi, imetumika kutibu majeraha ya ngozi na michomo. Ni mfano halisi wa nguvu ya mimea katika kutoa suluhisho za kiafya kiasili.

Mti umekuzwa na kufunikwa na majani mengi, baadhi yakiwa ya kijani kibichi na mengine yakiwa na rangi tofauti. Hii inaashiria mimea ya asili au mimea ya porini. Majani haya yanaweza kuwa sehemu ya mimea inayotumika katika tiba asilia, ambayo imekuwa ikitumika kwa vizazi vingi nchini Kenya na kwingineko.

Mmea ambao unaweza kuwa chanzo cha dawa za asili ukiwa umekuzwa katika mazingira ya asili katika jamii nchini Kenya na kwingineko barani Afrika. Mimea kama hii imekuwa ikitumika kwa karne nyingi kama sehemu muhimu ya tiba asili ikipitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Dawa hizi za jadi hutoa mbadala wa matibabu na mara nyingi hupatikana kwa urahisi katika maeneo ya vijijini.